Hili ni tangazo la kampuni ya Fima ya Britam. Linatangaza huduma yao iitwayo Malkia by Britam. Katika picha hii kuna mwanamke mwenye tabasamu aliyefaa nguo ya njano akiashiria furaha na matumaini. Hii ni huduma ya kifedha inayolenga kutoa usalama wa kiuchumi kwa wanawake kwa gharama nafuu. Hasa katika nyakati ngumu kama msiba.

Gari jeusi limewekwa kwenye eneo la wazi. Nyuma lake kuna magari mengine mingi. Kwa umbali kuna watu wanaonekana kuashiria kwamba huenda kuna tukio au mkutano wa kijamii.

Duka hili ni la kuuza maziwa na bidhaa zake, lina lebo ya Mount Kenya Milk Depot. Lango limepakwa rangi ya buluu na lina mapambo yenye picha za bidhaa mbalimbali ya maziwa, kama vile maziwa ya paketi, yoghurt na ghee .

Hapa ni soko ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali za kilimo na chakula. Kuna matunda na mazao mengine zilizopangwa chini. Watu wanasimama na wengine wanaketi wakiwahudumia wanunuzi wanaochagua bidhaa. Soko hili linaonekana kuwa nje. Hii inasimulia sehemu kuu ya biashara ndogondogo.

Duka la biashara linaonekana kando ya barabara. Juu ya duka limeandikwa new generation, ambalo linaweza kuwa jina la duka hilo. Mlango wa duka umefunguliwa na maandishi ya neno mpesa, Ishara ya kuwa duka ile linatoa huduma ya kutuma na kupokea pesa Kwa njia ya simu. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali zinaonekana.

Gari dogo linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyazi. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na linafaha kwa matumizi ya kila siku. Magari haina haya ni mazuri kwa watu wa biashara, yanawasaidia kuendeleza biashara Yao bila tatizo lolote.

Vikapu vya mikono vimepangwa sakafuni pengine katika soko. Vikapu vina ukubwa tofauti tofauti na vina rangi mbalimbali za kuvutia. Vikapu vya aina hii hutumika kwa kuhifadhi vitu nyumbani, urembo wa ndani ya nyumba, zawadi ama biashara ya bidhaa za mikono kwa utalii.

Hii ni picha ya noti ya zamani ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyokuwa ikitumika kabla ya kubadilishwa na ya kisasa. Kuna picha ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Kuna picha ya kundi la ndovu katika mazingira ya msitu.

Hii ni noti ya shilingi mia tano ya taifa la Kenya. Iko na picha ya rais wa kwanza katika taifa la Kenya, mzee Jomo Kenyatta. Ni mojawapo la manoti yaliyokuwa yakitumika awali kabla ya kubadilishwa kuwa ya saa hii.

Huku ni soko la wazi ambapo watu wanauza na kununua mboga mbichi za majani. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna mwanamke aliyevaa jaketi na suruali nyeusi akichagua mboga kwenye meza iliyopangwa vizuri na majani ya mboga kama sukuma wiki, spinachi na aina nyingi za mboga za majani. Pande za mbili za njia nyembamba ya soko zimapangwa mboga safi.

Hii ni risiti rasmi ya kudhibitisha kuwa malipo yameanzishwa kwa Kenya Ports Authority. Imelipwa na kampuni ya African Cotton Industries. Tarehe ya kulipa ni ishirini na nane, mwezi wa sita, mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Ina nambari ya kipekee ya risiti na account kwa ajili ya marejeleo ya kifedha. Risiti hii inaweza kuwa sehemu ya rekodi za uhasibu na kudhibitisha malipo kwa KPA.

Magari mengi mapya yanaonekana yakiwa yameegeshwa, magari haya ni ya aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti, huku huenda ni eneo ya kuuza magari, majengo ya kisasa yanaonekana kwa umbali, huenda ni eneo linalo endeleza biashara ya kuuza magari.